Hapa maji imefurika mingi sana imenyesha kubwa maji ni mingi inaonekana kama hata zimeingia kwa hizi manyumba zenye zinaonekana hapa. Tena tunaona kuna mtu anajaribu kutembelea katikati ya maji.

Huyu mwenye amekaa ameshikilia mtoto naye kuna daktari ambaye ameshikilia kitu nyekundu ni kama anajaribu kumfurahisha mtoto. Kando yao kuna machini yenye imeegeswa hapo na tena tunaona kuna dirisha kubwa kubwa nyuma yao.

Daktari na mgonjwa wamekaa chini wote wawili kwa viti tena kuna mashine iliyokatikati yao ni kama kuwa ni mashine ya kuangalia watu macho vile tunavyoiangalia. Tena tunaona daktari ni kama anajaribu kuiona maji ya mgonjwa aliye kando yake.

Taarufu huyu mwenye ameshika sindano kwa mkono moja, alafu kwa mkono ingine ameshikilia mkono ya huyu mtoto nikana kwamba anatengeneza mahali pa kudunga, naye mtoto ameiangalia vile daktari anatengeneza mkono yake.

Mama huyu anaonekana anajaribu kuiweka moto izime, anajaribu kuzima moto, tunavyo ona kuna stovu iko inje amwshikilia fire extinguisher , ananyunyuzia anajaribu kuizima moto ametoa nje.

Huyu ambaye ameshika mtoto, mtoto mchanga sana. Amemfunika blanketi vizuri, amemvalisha kofia. Nae mama huyu amefunga kichwa yake ni daktari, amefunga tena barakoa yake karibu na mdomo.

Mtu huyu mwenye amevalia nguo nyeupe, anaonekana kuwa na kitu ambayo ameibeba mgongo yake, ameshikilia tena paipu kubwa, refu sana kwa mkono yake. Inaonekana kunyunyizia mimea zilizopandwa.

Ni mahala pa kuchota maji imeandikwa Boya Water Project, ni nyumba yenye imejengwa, tena tunaonakuna dirisha, kuna mfereji zenye zinatoka, kuna mama mwenye ako kwa laini anaonekana kuchota tayari, kuna mtungi zilizo kwa laini, tena kuna mtu mwenye ameonekana kando kidogo.

Kuna mtu mwenye amekaa, amelala ambaye amewekelea mguu yake moja juu, naye mwenye amesimama mwanaume ameshikilia mguu yake juu kwa magoti kana kwamba ni kama anaskia mahali ilipo shida.

Chupa Chupa ina katuba da dawa, kuna chupa tatu zimesimama moja imeanguka kando. Pia kuna chupa zingine zenye zinakaa tofauti kabisa na zilizoonkana. Kuna tena sindano mbili zenye ziko juu ya meza na kuna karatasi imewekwa juu. Moja ya hizi dawa imeonekana maandiko measles mumps rubella virus .

Mama huyu ametoa sweta lake , amepeana mkono yake. Anaonekana kupewa chanjo naye Daktari ameshikilia sindano, anatayarisha barabra . Tena kondo yao tunaona kuna dawa zilizo paketi zimeandikwa KEBSA.

Tunaonyeshwa mkono, mkono yenye imeshika kitu katikati, ni kama imeshika sabuni. Mkono yenye iko na povu mingi sana. Kuna povu zenye zinakaa kuanguka kutoka kwa hili mkono na kuna povu zenye zimejaa kila mahali.

Ni dawa, dawa zenye hazijatolewa. Tumeonyeshwa upande mbili za hii dawa. Tena kuna maandiko yenye yameandikwa Artemether and Lumefantrine tablet . Lumifen . Zote maandiko zimefanana kwa upande wote mbili.

Huyu mwenye amekaa chini. Kuna daktari ameinama karibu na yeye. Inaonekana kuwa anaangaliwa masikio. Daktari mwanaume ambaye amekaa karibu na yeye. Kuna kitu kidogo kama mashini ameshikilia karibu na masikio yake.

Huyu mwenye amevalia tangi ya maji, tangi nyuma yake kwa mgongo anaonekana kunyunyuzia dawa mimea zilizo karibu na yeye. Kuna mimea zenye zimepandwa kando kwa laini kwa upande moja na upande ingine.

Mtu ambaye amelala kitandani, inakaa kitandani ya hosiptali amefungiwa macho nne ya nyekundu, daktari mwenye amesimama karibu na yeye anakaa kuwa ni kama kuna kitu yenye anatengeneza karibu na mgonjwa kwa upande ingine.

Chupa zenye ziko kwa hili meza ni chupa tofauti. Kuna kubwa kuna ndogo tena kuma zenye ziko nyeupe kabisa. Chupa moja iliyo karibu imeandikwa na hii chupa imeandikwa yellow fever vaccination kando yake kuna sindano.

Watu hawa ambao wameonekana wawili wamevaa barakoa, mwengine ameonekana kidogo, juu ya hile pakiti imeandikwa unicef, kuna tena maandiko haijaonekana kwa hizo pakiti zilizo kando.

Mtu ameshika packet moja, tena kuna dawa za aina moja yenye imetoa kutoka ndani. Ni dawa zenye zinafaa kukuwa kufanana yote. Tena tunaona packet zenye ziko hapo kwa meza juu ya meza zimefanana yote.

Watu hawa wawili, mmoja akiwa ni mzungu na mwingine tu akiwa Mwafrika, wamesimama karibu na chumba yenye imeandikwa juu, Fresh Life . Tena nyuma yao kidogo ni gari nyeupe yenye imesimama.

Tunaona mama watatu wenye wamesimama, wote wamevalia nguo zenye zinafanana. Wanaonekana kuwa ni madaktari. Mama mwenye amekaa pia inaonekana kuwa ni mgonjwa mwenye amekujia kupata usaidizi kutoka hawa. Kuna paipu yenye imetoka kwa jagi yenye iko kwa meza, ikiingia kwa masikio ya huyu mama.

Hapa kuna wamama wawili na mtungi tatu, kuna onyeshana kuna mwenye amesimama ndani ya shimo ameshika kitu dogo kama sufuria , anaonekana kuchota maji kutoka kwa hilo chimo akichota sufuria akiekelea kwa hizo mtungi.

Hapa tunaona mtoto mwenye anapewa chanjo , mtoto huyu ameonekana tu kidogo mama naye mwenye ameshika mtoto ameonekana pia muunguzi , daktari ameshika sindano na ya kwamba anataka kumtunga nyuma yao kuna watu ambao wanafanya kazi zao.

Watu hawa ambao wamesimama ni kana kwamba wamepanga laini kwa upande mwingine, kwa upande ingine kuna ambao walio mbele yao kuna kitu ya kuosha mkono tena iliyo mbele yao , mmoja wao anakaa kuwa ni kama anaelezea watu hawa kitu ameshikilia hiyo kitu ya kuoshea mkono.

Watu ambao wamekaa hapa wamekaa nje, kuna nyumba iliyo karibu na kuna nyumba iliyo mbali, kuna mama mwenye amesimama katikati yao ambao wamekaa chini, anaonekana kuwa anaongelesha hawa ambao wamekaa.

Mama mwenye amekaa na ameshikilia mtoto mdogo mchanga sana wakati amezaliwa, tena Daktari ameinama karibu na mtoto kumpea chajo na ameshikilia sindano karibu na mkono ya huyo mtoto mchanga.

Chupa chupa nyeupe yenye iko na mchoro, kuna karatasi imewkelewa tena kuna mchoro kuna mti kubwa sana imeadikwa mwaurubaini mwaurubaini herbal drink neem Kilifi .

Chupa hii ni chupa kubwa sana chupa enyewe inaonekana chupa ya dawa, kuna maandiko iliyoandikwa Doctors recipes, iron plus vitamin c +vitamin B6, B12, .

Mtu huyu mwenye ameinama amevalia nguo nyeupe, ameinama ameshikilia jerrican . Tena kuna jerrican zingine zilizokando zote zikiwa ni kama kuna vitu ziko ndani yake. Amefunika kila mahali na ameshikilia hiyo akifungua.

Ni pakiti ya dawa, dawa hizi zimetolewa ndani na tumeonyeshwa upande mbili za dawa, kuna upande tumeonyeshwa dawa kabisa zimeonekana na upande ya nyuma tumeonyeshwa ni mahali yenye iko na maandishi mingi, imeandikwa Risperdal Tablets 4mg .

Daktari ambaye yuko karibu na huyo mtoto mwenye amelala kwa kitanda amevalia vitu zake zote. Daktari amefunga hadi macho yake. Anaonekana kushika huyu mtoto ama kujaribu kumwangalia mtoto mchanga mwenye amelala mbele yake.

Mama huyu mwenye ameshikilia mtoto ambaye mama mwenye amekaa. Anakaa mama samburu ameekelea vitu mingi sana kwa shingo , kofia yake kwa mkono, tena kuna muhudumu, dakitari ameshikilia shindano ni kana kwamba anataka kumpea mtoto chanjo.

Hizi ni dawa mingi sana zenye tumewekea hapa . Inakaa dawa za kienyeji, chupa yenye hazijafanana zote zikiwa zimefungwa na kuna vitu ndani. Kando kidogo kuna baiskeli imesimamishwa na mbele ya hizi dawa kunaa , kuna bao imeandikwa (Doctor dumba) tiba ya magojwa na wakaandika hizo magojwa chini.

Inaonekana amelala kuona juu, pia amefungua mdomo yake wazi, wauguzi walio na yeye. Kuna moja mwenye ameshikilia tochi kwa mdomo yake kumulika ndani naye mwingine ameshikilia kitu kama sindano anaonekana ni kama anakagua meno yake.

Pakiti pakiti iliyojuu ya meza, tena tunaona Kuna dawa kuna chupa mbili ndogo zenye ziko juu ya meza, chupa zenye zinafanana katika ya hizi chupa mbili kuna sindano ilioekaa katikati pia.

Watoto wawili mmoja akiwa ni msichana na kijana, wnaonekana kuchota maji yenye inatoka kwa mfereji iliyo kando, tena mahali wamesimamia kuna shimo kwa hili shimo inaonekana kuna maji chafu na takataka mingi zenye zimewekelwa hapo ndani.

Kwa hii nyumba kuna wamama wawili wamekaa wote wawili wamevalia nguo zenye zimefanana pia wote wawili. Mbele yao walio karibu sana wako na mashini iliyo mbele yake kwa meza iliyo katikati hapo tunaona maski nyingi sana zenye zimeshonwa, wanaonekana kutengeneza maski hizi.

hapa kwa meza kuna chupa tatu, chupa moja kubwa chupa zingine mbili zimefanana tena kuna vitu imeonekana chini imeandikwa tiba herbs powerful soap

Kuna nyumba inayoonekana nyumba yenye imeporomoka, imeharibika na watu wanaosimama juu, hii ni nyumba inaonekana ilikuwa ni nyumba ya ghorofa, kando kidogo kuna watu ambao wanaonekana ni kama kitu wanaitoa toa chini ya hiyo nyumba, kando kidogo tena tunaona kuna watu ambao wamesimama.

Hapa tunaona muuguzi ambaye anaonekana kuwa anafunika mgonjwa ambaye ako kwa kitanda mgonjwa naye hajaonekana vizuri kando kidogo tunaona kuna blanketi na kiti kuna meza karibu na hiyo kiti kuna machine pia iliyo kwa meza

Mtu ambaye anaonekana kwa hili picha tunaona mtu mwenye amevaa kufunika kila mahali hadi kofia kwa mgongo wake tunaona Tena Kuna mtungi amebeba, mkononi mwake ameshikilia pipe yenye ni kama inaionekana kutoa maji au dawa kwa ili mimea.

Hapa tunaona daktari wawili ambao wamesimama, kando yao kidogo kuna mwingine ambaye amesimama, tena kuna mwingine mwenye amekaa, wanaonekana kuwa kuna mashine iliyo kwa meza ni kama wanaona wote wakiwa wanaongelea.

Mmoja tunaona kuna mgonjwa ambaye amelala, amefungua mdomo wake wazi. Tena tunaona kuna ni kama kuna daktari kwa upande kuna mkono tu imeonekana ni kama kumulika tochi. Kwa upande mwingine tunaona kuna daktari ambaye ameshika vitu kama sindano akiwekelelea kwa meno ya huyo mgonjwa.

tunaonyesha nyumba yenye inakaa kama imeporomoka. Vile tunaona mawe na kila kitu imelaliana. Kila kitu tunaona ilikuwa ni nyumba ya gorofa kubwa vile tunavyoona. Kuna watu wawili ambao wanaenda wakikaribia hilo nyumba. Kuna watu wengine ambao wamekaa mbali wanaonekana kuwa wanaonyeshana ama wanaona hilo nyumba wakiongea.

Mtu ambaye amelala kwa hilo kiti la watu ambao wanaangaliwa meno amefungua mdomo wake wazi, naye daktari tunaona ameingiza mkono wake kwa mdomo wa mgonjwa, anaonekana kuwa anashikilia meno yake.

Hapa tunaona watu wengi sana ambao wamevalia wamefunika kila mahali wamevalia nguo nyeupe kila mtu . Kwa mgongo wa kila mmoja wao kuna mtungi wameeka kwa mgongo wanakaa kutembea kwa shambani ililo na mimea.

Hapa tunaona kuna chupa la dawa iliyofunguliwa, kuna dawa zimemwagwa kwa meza kuna dawa za colour nyekundu kuna tena kitu ya kupima ilyo kando yake kwa meza. Hapa inaonekana kuwa ni dawa zilizowekwa kwa meza.

Hapa tunaona mzee ametoka ametoka kwa nyumba zilizo fungwa. Inaonekana ni kama ni nyumba choo. Ametoka nje anasimama akiwa ameshikilia ukuta ya nyumba hizi. Kando kidogo tunaona kuna mtungi.

Kwa hili picha tunaona mahali ambapo imeandikwa ' Maasai Herbal' Tunaona kuna iko kwa kitu, tunaona tena imeandikwa herbal tclinic tunaona tena kuna dawa ya aina aina, tunaona watermelon , tunaona Tena kuna seeds za watermelon imeandikwa pata tiba kwa asilimia mia moja.

Kuna mtu ambaye amesimama amefunika kichwa, mdomo na amevalia nguo yake nyeupe enye imefika chini , kando yake kidogo kuna meza enye imejaa machupa, kuna meza pia kuna kitu inakaa dawa kwa hili meza.

Amekaa chini amepeana mkono wake amefunika kwa mkono ingine amefunika mach, anaonekana kuwa anadungwa anapewa chanjo kwa Ile mkono ingine Kuna mtu ambaye amesimama, daktari amesimama ndio anamshika mkono wa huyo mama akidunga sindano.

Tunaona muuguzi tunaona madaktari wengi sana tena kando ya huyu daktari aliyekaribu tunaona kuna kamashine amewekelea kichwa lake akiwa anajadiliana ama anaongelesha mama mmoja aliyekando yake.

Hapa kwa hili picha tunaona mama mmoja amesimama kando ya mashini moja. Ndani ya hili mashini ndani ya hili nyumba tunaona kuna mtoto ambae anaonekana kuwa huyu mama anajaribu kuishika, kando yake kidogo tunaona kuna mashini kubwa sana tena juu ya hili mashini tunaona kuna karai nyekundu tunaona tena kuna karatasi iliyo juu ya meza.

Tumepewa chupa, chupa lililo na maandiko, hii inaonekanakuwa ni chupa la dawa, kwa maandiko iliyo kwa hili chupa imeandikwa Zephania life herbal clinic detox tena wamechora viungo vya ndani ya mtu.

Amesimama, tunaona amesimama akiwa amefunga kichwa yake, amefunga mdomo yake. Tena kuna kitu ameshikilia kwa mkono yake. Kando yake kidogo tunaona gesi kubwa kubwa. Tena tunaona tena kuna maandiko imeandikwa kwa ukuta, imeandikwa restricted area . Na mbali kidogo tunaona gesi mingine.

Mama huyu ambaye anaonekana hapa ameshika shindano kwa mkono moja na chupa ingine ya dawa kwa mkono lingine ,anaonekana ni dakitari anaonekanakuwa nikama anatoa dawa kwa hilo chupa akiweka kwa shindano.

Tumepewa chupa, chupa hili inaonekana ni chupa la dawa imeandikwa Nature's beauty imeandikwa Iron supports red blood cells production kwa hili chupa inaonekana ndani kuna dawa zilizo ndani.

Hapa tunaona daktari ambao wako kwa Ili nyumba, tunaona ni daktari wamevalia nguo zenye zimeanana wakiwa wamejifunika vizuri, tunaona wame wote wanaangalia upande wa Ile tarakilishi iliyo kwa ukuta, Tena tunaona Kuna mgonjwa ama Kuna mtu ambaye amefunikwa ni kama Kuna mtu ambaye anafanyiwa operesheni.

Daktari na kuna mgonjwa vile tunavyoona kwa hii picha. Huyu daktari ni kama anajaribu kuangalia macho ya mgonjwa. Vile tunavyoona mashine yake anajaribu mgonjwa pia amekaribia mashine ni kama anaonyeshana macho.

Hapa inaonekana kuwa ni nje ju tunaona vile watu wanatembea uko nje. Kuna magari, kuna manyumba kubwa kubwa zinaonekana . Karibu na hili picha kuna mtu ambaye anapewa chanjo ,amekaa chini amefungua mkono wake. Mwenye amesimama pia tunaona akimdunga kwa mkono wake.

Linaloonekana hapa, lori nyekundu yenye imeandikwa. Kwa hili lori tunaona imeandikwa exhauster . Kuna watu wawili ambao wamesimama kando ya hili exhauster wanaoonekana kuwa kuna mahali kuna kitu ambayo wanaitoa chini kando ya hilo lori ya exhauster

Hapa tunaonyeshwa watu ambao wamevaa nguo yenye ni kama wamefananisha nguo yao. Kila mmoja wao kuna kitu ameshika kwa mkono, kila mmoja wao tena pia tunaona wamevaa kofia yenye imefanana, kando kidogo tunaona kuna nyumba refu.

Kuna watu wawili na mtoto, mama ambaye ameshikilia mtoto na daktari ambaye amesimama kando. Anaonekana kuwa kuna dawa anamwekea mtoto kwa mdomo vile tunavyoona, mama naye akiwa anamtazama mtoto.

Anaonekana kuwa ametabasamu, ameangalia picha akiwa ametabasamu. Tunaona anaosha mkono kwa mfereji. Kuna maji inatoka mingi sana, maji safi. Kando yake kidogo kuna kikombe imewekelewa juu.

Watoto wengi wanaonekana kwa hili picha. Watoto ambao wanaonekana wakiwa karibu na hii picha inaonekana mama ameshika mtoto naye daktari ameinama anaonekana kua ameshika mguu ya mtoto moja kumpea chanjo. Kuna tena mama ambaye amesimama ameshika mtoto na ameshika karatasi kwa mkonk wake.

Hapa tunaona kuna mgonjwa mmoja ambae amelazwa kitandani amelala. Anaonekana kuna mapaipu ambazo zinaenda hadi kwa mwili yake, kwa mdomo yake. Kuna daktari mmoja amemkaribia anaonekana kuwa kuna kitu anaieka kwa hizi paipu, kuna mwengine ameshikilia kwa kompyuta ambayo imewekelewa ama hizo paipu imetoka.

Apa inaonekana. Hapa tumepewa chupa mbili. Hapo kwa hizi machupa kuna iko na maandiko tofauti. Ingine imeandikwa Diluent na ingine imeandikwa MMR2. Tena kuna pakiti mbele yao yenye imeandikwa MMR2.

Tunaona watu ambao wamesimama wanaonekana ni kama wanapanga laini. Mbele yao kidogo kuna mzee amefunguliwa mkono yake. Anaonekana ni kama anapewa chanjo vile tunaona mkono ya daktari na chanjo iko karibu na mkono yake.

Kuna mgonjwa ambae amelala kitandani, tunaona amevalia macho nne nyekundu. Kando yake kidogo kuna daktari tunaona tena kando ya huyo daktari kuna mashine iliyowekwa kando yake, anaona kuwa daktari kuna kitu anaeshikilikia chini ya kitanda karibu na mgonjwa.

Maji ambayo inakaa kuwa imefurika sana inaonekana kuwa ni barabara yenye imefurika sana na maji, katikakti ya hii maji tunaona kuna pikipiki moja anaonekana kuwa anabeba mtungi mingi zenye kuna mtu mmoja anajaribu kuisukuma ile pikipiki.

Tumeonyeshwa ngombe, ngombe ambaye amefungwa vizuri mbali kidogo Kuna ngombe ambao wanatembea vile ngombe inaonekana Kuna mtu anayeanajaribu kuingiza sindano au kitu kwa pua ya huyu ngombe, juu kidogo tunaona mkono yenye amejaribu kushika pembeni ya ngombe.

Hapa kwa hili mjengo tunaona watu wengi sana ambao wengine wamekaa wengine wakiwa wamesimama na wanaonekana kuwa wanajadiliana wanaongeleshana wakiwa wengi wao wameona upande mmoja. Chini ya hapa mahali wamekalia ama kusimamia tunaona kuna mabati, tunaona kunaonekana kuwa ni mabaki za nyumba.

Aliye karibu na hili picha tunamwona ameshikilia sindano kwa mkono akiwa ameiangalia kwa mkono mwingine ameshikilia chupa ya dawa kando yake kidogo tunaona mama ambaye ameshikilia mtoto.

Watu wameonekana kwa hili picha ni watu ambao wanaonekana kuna kitu ambao wanaiona sanaa. Kando ya hao watu tunaona kuna mfereji, kuna miti imeanguka, imeangukia maji na hapo tunaona kando kando ya hili maji limeoasuka kila mahali.

Hapa tunaona watu wawili, chini yao tunaona wamevalia nguo zenye zimefanana, mbele yao kidogo kuna pikipiki yenye inabeba abiria, hapa mahali watu wamesimama tunaona ni kama ni watu ambao wanakusanya takataka vile tunavyoona takataka mingi, wameshikilia vitu za kusanya, kando kidogo kuna nyumba.

Hili moja akiwa amekaa, mwingine akiwa amesimama. Mwenye amelala kwa kitanda tunaona ni mtu ambaye anaonekana kuwa anaonewa meno. Amefungua mdomo wake wazi. Pia mwenye amesimama anaonekana kuwa ni daktari. Ameshika mdomo wa huyo mwenye amekaa ni kama anakaagua meno yake.

Watu wawili wenye wamesimama hapa, wanaume, wanakaa kuwa ni kama kuna kitu wanajadiliana. Kando kidogo kuna nyumba inakaa choo. Maandishi vile imetengenezwa, kuna nyumba ya upande ingine imekawiwa tena ya upande ingine. Kuna maandishi imeandikwa kwa ukuta yenye imeonekana wash your hands here .

wawili wakiwa nidakitari mmoja akiwa ni mgonjwa ambaye amelala, mgonjwa naye amelala amefungua mdomo yake wazi moja akiwa ameshikilia kitu kama tochi akimulika mdomo wa mgonjwa mwingine ameshikilia kuna vitu ameshikilia anakaa kukagua meno ya mjonjwa.

Tumepewa chupa mbili ya dawa vimeandikwa kwa hizi machupa hazijafanana, ingine imeandikwa tetial diluent ingine imeandikwa MMR II ,kwa hizi kando kuna pakiti moja pia imeandikwa MMR II.

Hapa tumeonyeshwa mgonjwa ambaye amelala kwa kitanda, tena kuna wauguzi watatu, wawili wakiwa wanaonekana kuwa wameshikilia mdomo ya mgonjwa huyo, mwingine akiwa mbali kidogo ni kama anatazama.

Ambaye anahutubia kwa hapa ni mtu naona amevalia nguo, amejifunika kila mahali kichwa uso na mgongo wake amemtungi la dawa, mkono ameshika pipe yenye inanyunyiza dawa kwa mimea hizi.

Inaonekana kuwa kuna mfuriko wa maji kwa hili barabara. Tunaona watu wengi ambao wanajaribu kuenda. Kuna gari nyuma yenye inajaribu kuendeshwa. Kuna mtu ambaye anajaribu kusukuma pikipiki. Kuna mtu ambaye anajaribu kupeleka watu kwa pikipiki. Mmoja mbali kidogo akijaribu kushikilia vitu zake za kuuza.

Kwa hili nyumba ambalo tunaiona hapa tunaona kuna mtoto anakaa kuwa amekalia kiti ama kitanda kwa upannde mwingine tunaona daktari ambaye anakaa kuwa kuna vitu anashughulikia kwa meza. Upande mwingine tunaona kitanda, tunaona tena kuna ndoo kando yake.

Naona watu wawili wamevalia nguo yenye imefanana na wamefunika mdomo yao na pua. Kwa kando kidogo kuna lori imesimama kuna gesi kubwa iko ndani tena hawa watu wanakaa kua wameshikilia gesi kubwa moja moja kila mmoja wao.

Unaonyesha laini kubwa sana refu. Kwa hii laini mbali tunaona watu ambao wamesimama. Kwa wakikaribu watu wameanza kukaa chini. Tena mbele kabisa tunaona mtu mmoja ambaye amekaa na mtu mwenye ameshikilia mkono wake kuonekana ni kama anampea chanjo.

Hapa tunaona mama aliyekaa amepeana mkononi mwake amepeana mkononi mwake mmoja akiwa na mwingine anaonekana muuguzi. Vile tunavyoona ameshikilia sindano ni kama anajaribu kumdunga mama ambaye amekaa kuna mwingine amesimama akiwa anaangalia, kwa meza tunaona kitu ya kubebea dawa.

Hili meza linaonekana chupa la dawa limeandikwa kuna maandiko, imeandikwa MMR surupela kando yake kidogo kuna sindano.

Hapa inaonekana kuwa hili picha, nyumba inaonekana kuwa ni ya maasai vile tunaona inakaa manyatta. Kwa hili nyumba tena tunaona kando yake kuna mtungi kuna sufuria kuna leso kuna miti zilizokauka kabisa. Tena tunaona hakuna nyasi iliyo inje kila kitu inakaa kukauka.

Mtu aliye hapa anaonekana kuwa kuna vitu anashika kwa ukuta. Tena anaona upande wa picha akiwa ametabasamu. Hizo vitu anashika kwa ukuta ni pakiti imeandikwa Kenoch Baktra Fight Mixture .

Hapa tunaona wamama ambao wameweka mtungi, Kila mmoja ameweka mtungi kichwa yake. Tunaona Kuna wenye wameweka mtungi imesimama. Kuna mwenye ameweka mtungi umelala, mmoja ndio tunaona anatembea bure.

Hili meza tunaona chupa moja la dawa ,imeandikwa lita vitamin D3 kwa hili chupa la dawa ,tunaona tena imefunguliwa na kuna dawa zimemwagika kwa meza.

Kwa pakiti moja, kwa hili pakiti iko na maandiko, juu yake imeandikwa Gentle to your system kidogo imeandikwa SlowFe #1 doctor recommendation, slow release iron supplement tena kuna maandiko mingi kuna mahali imeandikwa 60 tablets .

Hapa tunaona kuna mzee ni kama anapewa chanjo vile tunavyoona. Amefungwa mkono wake wazi, tunaona daktari akiwa na sindano ni kama amedunga ama anajaribu kudunga. Kando yake kidogo ni daktari mwingine.

Nyumba hii tumepewa nyumba iko na vitanda kila mahali. Vitanda zenye zinakaa kua vimefanana. Juu mbele ya hii kitanda kuna tarakilishi, kuna televisheni yenye imeekelewa mbali kidogo. Tunaona kuna mtu ambaye anatembea katikati ya hizi vitanda.

Iliyo furika hapa. Tunaona imenyesha mingi sana, maji ni mingi sana .Tunaona gari moja inaelekea kuzama kwa hii maji. Gari zingine tunaona zimesimama. Mbali tunaona Kuna nyumba kubwa tena tunaona Kuna magari mingi hapa.

Hapa kwa hili barabara tunaona magari zenye zina kuna moja inaenda upande mbili zinaenda upande mwingine zikiwa tatu zinakuja kwa upande mwingine. Tena kilicho kuna maji iliyofurika kwa hili barabara vile tunavyoona magari wako na shida sana kupita. Tena kuna watu ambao wameshikilia mwavuli wakiwa wanatembea kando yake.

Hapa tunaona chupa la dawa. Kuna mkono imeshika dawa. Kuna ingine imeshika chupa ikiwa inatoa dawa kutoka kwa chupa ikienda kwa mkono ili dawa inaonekana kua ni dawa zenye anataka kutuonyesha.

Hapa inaonekana kuwa ni barabara iliyo furikwa na maji vile tunavyoona kuna watu wawili wanaenda upande mwingine na watu wengine wawili wanakuja upande mwingine. Tena mbele kidogo mbali kidogo kuna watu wanaonekana kuwa wamesima wakiangalia. Tena kuna nyumba ziko mbali kidogo.

Chupa iliyofunikwa vizuri. Chupa hili ni la dawa feli tuna ilivyoandikwa. Imeandikwa She needs Folic Acid and Iron Boost Energy and Immunity Help to improve skin, hair and nails. Normalize blood cells. Healthy fetal development .

Tunaonyesha chumba inaonekana ni chumba ya nursery ya watoto kukaa vile tunavyoona hapa kuna hizo mashine. Kila mmoja wao hawa mama tunaona ni yule karibia ako na mtoto mmoja akiwa ameshikilia mtoto ni kama kuna kitu anamfanyia.

Tatu mbili iliyo kwa hili meza ni chupa zenye si ndogo hazifanani. Kuna chupa moja imeandikwa MMR2 ingine imeandikwa sterile diluent. Tena kuna paketi ingine hapa ya MMR2 Measles Mumps and Rubella virus vaccine .

Tunaona chumba cha wagonjwa wanaolaza wagonjwa vile tunavyoona vitanda. Kuna kitanda mbili, kuna mgonjwa mmoja ambaye amekaa ameshikilia kichwa lake. Kuna mwingine kwa upande mwingine ambaye amelala amejifunika. Kando yake tunaona ndoo, tunaona tena sanduku iliyo na vitu.

Hapa tunaona jahazi mingi sana huko mbeleni, hizi majazi tunaona zimejaa watu, kando yake kidogo tunaona kuna watu ambao wamesimama hawajapanda kwa hili majahazi, tena tunaona kuna nyumba zilizo mbele kidogo.

Pakiti moja. Hii pakiti ni ya dawa vile tunaona kuna dawa zimetolewa nje. Dawa tatu . Kwa hili pakiti pia kuna maandishi zilizoandikwa Azithromycin Tablets IP AZICIP-500

Imejaa watu, kuwa watu ambao wamekaa, kuna wengine wamesimama. Kuna mmama mmoja kando kabisa amekaa akiwa amefungua mdomo yake wazi, wawili wanakaa kuangalia hiyo mdomo yake. Wanakaa kukagua meno yake, kando kidogo kuwa wenye wamekaa ni kama kuna vitu wameshikilia kama sahani.

Kwa meza hili tunaona vitu tatu, tunaona kuna chupa la dawa lililosimama, kuna mapakiti, kuna vitu, kuna hapo kwa hili karatasi lililo kwa meza tunaona imeandikwa vaccin amaril stabiliser ,hapo kando yake kidogo tunaona vichupa viwili zimewekwa.

Hapa tunaona wanafunzi wamevalia sare zenye zinafanana, hapa tunaona wote wakinawa mkono, wananawa mkono kwa mfereji, tena juu ya kila mmoja wao kuna iliyo ekelewa juu.

Hapa tunaonyeshwa wanafunzi ambao wako darasani. Tunaona kila mmoja wao kuna karatasi wameshikilia juu na unaonekana tu ni karatasi yenye imefanana. Nyuma yao ya hii darasa kuna tena karatasi imeandikwa karibu na ubao. Kuna maandishi imeandikwa. Mbele kuna kuna mwalimu kuna mtu amesimama mbele ya hao wanafunzi.

ilio kwa meza inaonekana chupa la dawa, chupa ndogo. Kuna maandiko imeandikwa kwa hili chupa, MMR Measles Mumps Rubella Vaccines . Kando ya hii chupa kuna sindano pia yenye imewekwa karibu na chupa hilo.

Mtu mwenye amejifunika kila mahali amevalia vitu mbaka kwa mkono, kichwa amefunika kila mahali kwa mwili yake. Ameshikilia mitungi mbili, mtungi mbili hazifanani kwa rangi lakini yote imeandikwa hatari.

Hapa tunaonyeshwa watu ambao ni kama wanapokea chanjo. Watu wengi wamekaa kuna mwenye ako karibu sana amefungua mkono yake. Daktari ameshikilia sindano ni kama anatayarisha kumpea chanjo huyu mwenye amekaa karibu naye.

Watu hawa watatu ambao wamevalia wote nguo nyeupe wameshikia, wameshika wote sanduku nyekundu yote mbili mbili. Kuna maandiko zao ni kana kwamba kuna vitu zenye wanazotoa ndani kutoka kwa hizo sanduku.

Naona watoto watatu wote wakiwa wasichana wote wametabasamu sana wanakaa kuwa na furaha wameonyeshana mkono zao kwa picha mikono zao zimejaa matope sana wanakaa kuwa walikuwa wanacheza na matope

Hii refu kuna mayai mingi imeanguka tena kuna lori ingine mbele kabisa yenye inafanana na hii yenye imeanguka pia, kuna mafuriko ya maji, maji ni mingi sana watu wanajaribu kutembelea kwa hili maji kuna watu ambao wako kando.

Hapa tunaona inakaa mahali pa dawa za kienyeji, kuna chupa mingi tofauti chupa za kubwa kuna ndogo zimefungwa zote na kifuniko kando kando kuna vitu zimehangiwa kwa ukuta.

Tumeonyeshwa hapa, mikono yote mbili, mkono moja iliyoshika dawa, chupa la dawa ameitoa dawa kutoka kwa ile chupa, dawa tu moja kwa mkono yake ingine moja, dawa nyekundu, kwa hili chupa kuna maandiko pia imeandikwa , imeandikwa motrin b .

Inaonyesha mtoto, mtoto mdogo msichana mwenye ni kama nafanyiwa mazoezi ya kutembea, mwanaume aliye nyuma yake amemshikilia kwa miguu yake , nae mama aliye , mbele yake ameshika mikono yote mbili ya huyu mtoto.

Huyu aliye shambani pia amevalia mtungi wa kunyunyizia dawa kwenye mgongo wake. Ameshikilia kitu kwenye mkono mwingine. Ananyunyizia dawa kwenye mimea iliyo shambani. Ni mimea mingi sana.

Watu hawa ambao wanaonekana wa kutafuta maji na kuchota maji kuna mitungi zilisopanga laini, Kuna ambao wanasimama kuna tena tunaona wengi wao kuna kitu ya kusukuma zilisopangwa.

Huku kuna wauguzi kuna daktari watatu wenye wamesimama wakiwa wote ni wamama, mwenye amekaa pia ni mama mgonjwa , anaonekana kuwa ako na shida ya skio lake moja, kuna paipu imetoka kwa choki iliyo kwa meza, daktari mmoja ameingiza pia kutoka kwa hio choki hadi kwa maskio ya huyu mama.

Chupa chupa la dawa, chupa nyeupe tena imetolewa kwa hili pakiti vile tunavyoona maandiko zilizo kwa hili chupa na zenye ziko kwa hii pakiti zimefanana zote imeandikwa Feosol Ferrous Sulphate.